Elimu ya watu wazima inayotolewa na mkufunzi wa maswala ya kiutu uzima akitoa mafunzo kwa vitendo ya namna ya kushona nguo kupitia cherehani ya kisasa, kwa wanawake watu wazima waliohudhuria darasa hiyo wakijifunza namna mbalimbali ya kufanya kazi hizi.

Elimu ya watu wazima inayotolewa na mkufunzi mbobezi wa maswala ya kiutu uzima kwa wanaume pamoja na wanawake mbalimbali, wazazi na walezi katika jengo maalumu ndani ya chumba, ambapo mada mbalimbali hujadiliwa ikihusiana na malezi pamoja na jinsi ya kutunza familia.

Elimu ya watu wazima inayotolewa kwa watu tofautitofauti wanaume kwa wanawake, wakiwa katika eneo la darasa mahali ambapo elimu hiyo hutolewa kulingana na aina ya mada, hususan namna bora ya malezi pamoja na masuala ya kiuchumi.

Elimu ya watu wazima inayotolewa na mkufunzi wa maswala hayo ndani ya darasa, huku kukiwa na watu mbalimbali waliohudhuria mafunzo hayo, akitoa mafunzo ya kuandika kwa wahudhuriaji wanawake kwa wanaume waliofika hapa kwa ajili ya kupata elimu hiyo.

Elimu ya watu wazima inayotolewa na mkufunzi na mbobezi wa masuala ya kiutu uzima, ikiwemo malezi pamoja na namna bora ya uzazi wa mpango na shughuli za maendeleo kwa watu wazima, akitoa elimu hiyo kwa wanawake na wanaume waliofurika katika semina hiyo.

Shule ya watoto mahali ambapo vitoto hujifunza vitu mbalimbali na kufundishwa masomo mbalimbali hususani michezo pamoja na shughuli nyingine za watoto, huku kukiwa na eneo la wazi mahali ambapo kumehifadhiwa vifaa mbalimbali vya michezo ya watoto kama bembea.

Shule ya kulelea watoto wadogo iliyojengwa vizuri kwa majengo mazuri yaliyopakwa rangi za kuvutia pamoja na majengo yaliyojengwa kwa matofali ya choma, huku eneo hilo likizungukwa na vifaa mbalimbali vya michezo ikiwemo bembea pamoja na vifaa tofauti.

Wanafunzi wa shule ya Msingi, wakiwa ndani ya darasa la shule hiyo, wakiwa wamevalia sare maalumu ya shule, huku mbele yao kukiwa na Mwalimu aliyebobea kwa masomo ya shule ya Msingi, akifundisha kuhusu mada mbalimbali, hususani masomo ya kiada na ziada.

Kitabu cha ziada cha kiada kwa shule za msingi, cha somo la kiswahili huku kikiwa kimefunguliwa ukurasa wa mia sabini, ambapo kuna sentensi za sarufi pamoja na matumizi ya hiki na hivi.

Elimu ya shule ya msingi ndani ya jengo maalumu lililosheheni makabati yaliyohifadhiwa taarifa mbalimbali pamoja na kumbukumbu za shule hiyo, huku kukiwa na makabati yaliyowekwa vitabu pamoja na taarifa mbalimbali za wanafunzi pamoja na taarifa za shule.

Mwalimu wa shule ya msingi kijana wa kike aliyevalia mavazi nadhivu sana akiwa ndani ya jengo la shule hiyo, akifundisha watoto wa shule ya msingi mada mbalimbali kulingana na masomo yao kwa uweledi na utashi mkubwa.

Darasa kubwa katika shule ya msingi huku eneo hilo likiwa limesheheni madawati ya kisasa yaliyotengenezwa kwa mbao pamoja na chuma, darasa lililo na taa zenye mwanga mkali pamoja na rangi nzuri za kuvutia picha za ramani zikipamba darasa hili.

Kitabu cha shule ya sekondari kwa somo la kemia cha wanafunzi wa kidato cha tatu huku juu ya kitabu hicho kukiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "secondary chemistry for from 3" huku kikiwa na picha ya kijana mwanafunzi aliyevalia mavazi ya mahabara akifanya mafunzo kwa vitendo.

Jengo la shule ya sekondari, mwalimu aliyebobea katika ufundishaji wa masomo ya shule ya sekondari, nyuso yake akiwa amefunika barakoa, mkono wake ukiwa umeshika kalamu akisahihisha madaftari ya wanafunzi, yaliyowekwa katika meza yake.

Eneo la shule ya sekondari, majengo yaliyojengwa kisasa, na kuezekwa kwa mapaa yenye ubora mkubwa, huku kukiwa na madarasa yakiyopakwa rangi nzuri za kuvutia, milango ya kisasa pamoja na madirisha yanayopendeza na kuvutia katika jengo hilo.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa katika darasa maalumu na mwanafunzi aliyesimama mbele yake huku mkononi mwake akishika kalamu ya wino kwa ajili ya kusahihisha daftari za mwanafunzi huyo. Huku mezani kwake kukiwa na madaftari mengine ya wanafunzi yaliyokusanywa mbele yake.

Wanafunzi na walimu wa shule ya sekondari wakikagua na kufungua karatasi maalumu pamoja na bahasha zilizohifadhiwa katika meza ya ndani ya shule hiyo, eneo ulilozungukwa na madarasa pamoja na miti yenye kivuli tulivu, huku wakiwa wamevalia mavazi nadhifu sana.

Walimu ya shule ya sekondari wakiwa katika eneo maalumu ndani ya shule hiyo, wakikabidhiana vitabu mbalimbali vya masomo tofautitofauti kutoka kwa wataalamu wa maswala na wadau wa elimu. Wanaokabidhi vitabu kutoka kwao kwenda kwa walimu wa shule hiyo.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika eneo maalumu la chuo hicho sehemu ya bweni iliyosheheni vitanda vya kupumzika pamoja na viti mbalimbali, huku ndani ya bweni hilo kukiwa na wadada watatu wanaoishi ndani ya chumba hicho wakifanya shughuli zao za kawaida.

Wanafunzi wa chuo vijana wa kiume na wa kike wakiwa katika darasa maalumu ndani ya jengo la chuo hicho, wakiwa wamekalia viti vizuri na vya kisasa vyenye rangi nyekundu. Huku wakizunguka ndani ya darasa kumsikiliza mwalimu mkufunzi wa masomo mbalimbali anayefundisha darasani hapo.

Wanafunzi wa chuo wanawake kwa wanaume wakiwa katika eneo la wazi katika moja ya bustani ya chuo hicho, wakijisomea kwenye meza ya pamoja huku juu ya meza hizo kukiwa na kompyuta mpakato maalumu kwa ajili ya kujisomea.

Wanafunzi wa chuo katika eneo la darasa ndani ya chuo hicho wakitumia ujuzi wao kujifunza namna mbalimbali yakutumia vifaa vya kieletroniki pamoja na shughuli zinahusisha matumizi ya vifaa hivi kwa njia za kisasa.

Wanafunzi walio valia mavazi nadhifu sana wakiwa katika eneo la chuo ndani ya darasa hilo. Wakipatiwa mafunzo na mkufunzi wa masomo hayo aliye bobea katika ngazi ya chuo kwa ajili ya kutoa elimu kwa wanafunzi.

Wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya darasa, jengo la chuo hicho wakiwa wamekaa makundi makundi katika viti vya plastiki vya rangi tofautitofauti, wakijadili kwa kina mada mbalimbali kuhusiana na masomo yao huku mbele ya darasa hilo kukiwa na mkufunzi anayetoa mafunzo.

Wanafunzi wa chuo vijana wakike na wakiume wakiwa ndani ya jengo maalumu eneo la chuo hicho, wakijifunza kutoka kwa mwalimu wao mada mbalimbali kuhusu masomo tofauti. Kulingana na mada wanazohitaji kusoma kwenye masomo yao.

Wanafunzi wa chuo ndani ya jengo la chuo hicho katika darasa lakini sasa lenyewe dirisha mapana yanayopitisha hewa safi na mwanga wa kutosha, huku wakipatiwa mafunzo na mkufunzi alibobea katika maswala ya ufundishaji wa watu wanafunzi wa chuo.

Wanafunzi wa chuo wakike na wakiume wakiwa ndani ya jengo la chuo hicho, huku wakijifunza mada mbalimbali kupitia kompyuta ya mpakato, mashine ya kisasa ya kielektroniki iliyowekwa kwenye meza ndani ya chuo hiki.

Wanafunzi wa chuo waliovalia mavazi nadhifu sana wakiwa ndani ya jengo la chuo kikuu katika moja ya madarasa ya chuo hicho, wakijifunza mada mbalimbali kutoka kwa mkufunzi. Mwalimu wao mwalimu aliyevalia nguo maalumu za kisasa zenye kupendeza na muonekano mzuri.

Wanafunzi wa chuo katika jengo la chuo hicho wakiwa wamevalia sare maalumu, huku mbele yao kukiwa na mkufunzi aliyevalia nguo nyeupe (mwanamke), aliyefunga nywele kwa nyuma akifundisha mada mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo katika jengo la chuo hicho sehemu ya darasa, wakijifunza masomo hayo mbele ya mkufunzi aliyebobea katika ufundishaji wa wanafunzi hao, huku wakiwa wanatumia vifaa vya kielektroniki aina ya kompyuta.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika jengo la chuo hicho, huku wakiwa wameketi katika madawati maalumu, madawati ya kisasa, waliovalia sare za chuo hicho, wakijifunza mada mbalimbali kutoka katika mkufunzi aliyebobea katika masomo tofautitofauti.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa wamevalia mavazi nadhifu sana, wakiwa ndani ya jengo la chuo hicho wakijifunza namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki kupitia teknolojia ya kisasa na mbinu tofauti tofauti za ufundi pamoja na umakin mkubwa.

Wanafunzi wa chuo vijana wa kike na wa kiume waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa ndani ya jengo la hospitali wakitumia ujuzi wao walioupata kutoka chuo hicho kutatua namna mbalimbali kupitia teknolojia na vifaa vya kielektroniki hususan kompyuta.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wa kike na wa kiume wakiwa ndani ya jengo la chuo hicho. Wakijifunza namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki kupitia mitambo na mashine maalumu mahususi kwa ajili ya kazi hiyo, ili kuongeza ujuzi na ufanisi wa teknolojia ya kisasa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi waliovalia mavazi nadhifu sana wakiwa ndani ya chumba maalumu ndani ya jengo la chuo, wakijifunza kwa vitendo namna bora ya kutengeneza vifaa vya kielekroniki kupitia njia za kisasa na vifaa maalumu vinavyotumia teknolojia hii ya sasa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa katika karakana ndogo eneo la chuo hicho, wakitengeneza magari kwa kutumia teknolojia ya kisasa ya ufundi wa umeme wa magari, kulingana na aina ya vifaa na aina ya gari ndani ya karakana hiyo.

Wanafunzi wa chuo, kijana aliyevalia mavazi nadhifu sana, akiwa ndani ya jengo la chuo hicho. Akijifunza kwa vitendo namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki na kuviongoza kupitia mifumo ya kisasa ya teknolojia.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika darasa maalumu ndani ya jengo la chuo hicho, akifanya mafunzo kwa vitendo namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa vya kielekitroniki kupitia njia za kisasa na vitu imara na kwa kutumia teknolojia ya kisasa kupitia teknolojia na ujuzi aliopewa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi waliovalia mavazi nadhifu sana sare ya chuo hicho, wakiwa ndani ya jengo wakijifunza kwa vitendo mada mbalimbali namna ya kutendeneza vifaa vya kielekroniki huku kwenye meza zao kukiwa na kompyuta mpakato zilizotengenezwa vizuri na kwa ustadi mkubwa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi (vijana wa kiume na wa kike) waliovalia mavazi nadhifu sana; sare ya chuo hicho, wakiwa katika darasa maalumu wakifanya mafunzo kwa vitendo namna tofautitofauti ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki kupitia mbinu za kisasa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundistadi vijana wa kiume na wa kike, wakiwa ndani ya chuo hicho wakifanya mafunzo kwa vitendo namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki kutumia njia za kisasa pamoja na mashine bora.

Wanafunzi wa chuo, vijana waliovalia mavazi adhimu sana, wakiwa katika eneo la chuo ndani ya jengo mahususi, wakijifunza namna mbalimbali ya kutatua changamoto pamoja na shughuli tofauti tofauti zinazoendana na kazi yao, huku wakifanya ufundi katika gari la kisasa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, wakiwa katika darasa maalumu, wakijifunza namna mbalimbali ya kutumia kifaa cha kompyuta kilicho mbele yao, kupitia uongozi wa mkufunzi wao anaye waongoza katika masomo hayo.

Hiki ni chuo cha ufundi stadi, vijana wa kiume waliovalia mavazi nadhifu sana wakijifunza kutengeneza vifaa vya kielectroniki kupitia mitambo maalumu, inayotumika na kuendeshwa kwa nishati ya umeme.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa katika jengo la chuo hicho, wakijifunza kwa vitendo namna mbalimbali ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki, kupitia teknolojia ya kisasa na njia bora zinazotumika kwa ajili ya ukarabati wa vifaa hivyo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, wakiwa katika jengo la chuo hicho, wakijifunza kwa vitendo namna ya kutengeneza vifaa mbalimbali vya kielektroniki; kupitia kwa mkufunzi wao, mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana na nyuso yake akifunika kwa barakoa.